Wakiambiaji wengi wa kiume tunaona wanashindana kwa juhudi wakijaribu kushindana mbao .Kando ya uwanja kikundi kikubwa cha watu kinasimama na kushangilia kwa sauti kikitoa hamasa na kutoa furaha yao kwa mashindano yao.

Hili ni jengo kubwa la huduma kenya, wanawake na wanaume wamesimama huku wakimsikiliza mkubwa wao, nyuma yao kuna mapolisi wamesimama huku wakiangalia kwenye hio mkutano inafanyika.

Wanaume wengi wamevalia mavazi nyeupe yalio andikwa KDF, wamesimama kwa mpangilio mzuri huku wakionekana kusikiliza kwa makini. Mandhari hii inaonyesha nidhamu moja na umuhimu ya mawasiliano katika taasisi ya kijeshi.

Kikundi cha watu wengi wamesimama pamoja, wote wakiwa wamevalia kofia za rangi ya machungwa. Rangi ambayo hujulikana sana sana kuhusishwa na chama cha kisiasa cha ODM. Muonekano wao, mavazi yao, na hali yao yanashirikiana kwa karibu, vinaashiria kuwa huenda washirika mkutano wa hadhara za kampeni au shughuli rasmi ya siasa.

Wachezaji wa mpira wamevalia mavazi yenye rangi ya kijani na njano, wakiwa uwanjani wanacheza kwa nguvu huku kikundi kikubwa cha mashabiki wakishangilia kwa shauku kubwa kwa furaha kuunga mkono timu zao.

Jengo kubwa sana lililo jaa watu wengi wanawake na wanaume kwa jumla wakiwa na makaratasi mikononi mwao huku wakingoja kushugulikiwa. Jengi hiyo lina pia televisheni iliyowekwa kwa ukutu.

Kikundi kubwa cha watu, wanawake kwa wanaume wanaonekana wakiwa na furaha kuu huku wakishangilia kwa sauti na mikono juu. Baadhi yao wameshika simu zao juu wakirekodi tukio hilo la kusisimua wakitabasamu na kushangilia kwa moyo moja kana kwamba ni sherehe au afla muhimu kwao.

Rais na mhukumu mmoja wamesimama pamoja wakifurahia wakionyesha mshikamano na furaha. Nyuma yao kuna kikundi kikubwa cha watu wengi wanaonekana kusherehekea au kushiriki katika tukio hili la furaha.

Mwanamke mmoja anamhudumia mwanaume kwa kutumia tarakilishi huku mwanamume huyo akiwa amesimama kando yake. Wote wawili wamevalia barakoa. Jambo linaloashiria tahadhari za kiafya au mazingira rasmi ya kazi. Mazingira yanaonyesha hali ya utaratibu na huduma ya mteja.

Majaji wengi wakiwemo wanaonekana wamevalia sare nyeusi rasmi, wamesimama kwa mistari huenda wakiwa tayari kwa shughuli za kama au hafla nyingine rasmi inayo huzisha uamuzi wa kisheria.

Wanaume wengi wameketi pamoja katika eneo moa wakionyesha mshikamano na ushirikiano, wanaweza kuwa kwenye mkutano, semina au mahali pa kusubiri huduma. Hali yao inaonyesha umakini na ushirika mkubwa katika shuguli zinazofanyika.

Kikundi cha watu wengi wanaume kwa wanawake wameketi chini huku wakisubiri kuhudumiwa. Kila mmoja ana kijikaratasi kwenye mkono wake. Wahudumu wengine wamesimama huku wakiwaangalia na kuwaita moja kwa moja ili wahudumiwe.

Wanaume waliovaa mashati ya rangi tofauti tofauti yenye maandishi ya Sportpesa wanaonekana wakishangilia kwa furaha kubwa. Nyuma yao kuna kikundi kikubwa cha watu waliokusanyika kufuatilia tukio hilo ya hamasa.

Maji yanatiririka chini ya mabomba makubwa ya mviringo huku kando yake kukiwa na mimea midogo na mawe yaliyozagaa yakionyesha mandhari ya asili yanayozunguka mfumo huo wa maji.

Watu wanne wanaonekana kwenye picha wakiwa wamevalia barakoa. Wawili kati yao wamevaa makoti ya kijani yenye nembo ya Kenya. Moja wao anaonekana akimpatia mtu mwingine kitambulisho ueda ni cha kazi au cha kitaifa.

Kikundi kikubwa cha watu , wanawake kwa wanaume , wanaonekana wakiwa na furaha huku wakishangilia kwa sauti na mikono juu . Baadhi ya hao wanatabasamu na kushangilia kwa moyo mmoja kana kwamba ni sherehe au ni siku kubwa muhimu kwao.

Huduma centre iliyoko Nairobi ambapo kuna wati wengi wakiwa kwenye foleni wakisubiri kuhudumiwa. Mbali ya hawa wamesimama kwenye mstari mrefu huku wengine wameketi chini labda kwa sababu ya uchovu au ukosefu wa viti. Maandhari inaonyesha shughuli nyingi ya makongamano ya watu.

Mama mmoja amesimama kando ya magari yanayopendeza huku akiwa ameshikilia nyaraka zake pamoja na passport mkononi, anaonekana kuwa katika mchakato kusubiri au kuwakilisha nyaraka hizo mahali pa huduma.

Wanawake na wanaume wamesimama huku wakiongea, mwanamke mmoja ameketi chini akimwangalia na pia wakizungumza wote, huku akiwa ameshikilia tarakilishi kwenye mkononi mwake.

Picha la mwanasiasa mmoja anayepigania amani maandishi kando yake yameandikwa nina pigania amani kwa kila mmoja wetu kama mama Nike najitolea kujenga Nairobi yenye mshikamano, maendeleo na upendo katika familia, mimi ni mheshimiwa Rajal Sheikh dej najenga Nai

Wachezaji wa mpira wamevalia mvazi yenye rangi ya nyekundu na njano, wakiwa uwanjani, wanacheza kwa nguvu, huku kikundi kikubwa cha mashabiki wakishangilia kwa shauku na furaha kubwa, kuwaunga mkono timu zao.

Naibu wa raisi amesimama kando ya wanaume watatu. Wengine wako nyuma yake na mmoja ako kando yake wakizungumza. Kando yake kuna polisi ambaye amevalia barakoa na pia kuna watu wengine ambao wamesimama kando yao wakishika mabarua.

Wachezaji wa mpira wa miguu wamevalia mavazi yenye rangi za nyekundu na manjano. Wanaicheza kwenye kiwanja kinachovutia sana huku watu wengi wakishangilia kwa shauku kwa timu zao. Mandhari inaonyesha furaha na msisimko wa mchezo.

Rais Uhuru wa Kenya pamoja na mhudumu mmoja wako katika mazungumzo ya kina. Wanaonekana wakibadilishana mawazo ya kujadiliana masuala muhimu yanayohusu nchi ya sheria. Mazungumzo haya yanaonyesha ushirikiano wa karibu katika viongozi wa serikali na mfumo wa haki.

Wamama, wababa, watoto, vijana wanaonekana kumshangilia mama mmoja au mwanasiasa mmoja anayejiita Milicent Omanga. Uyu mama anaonekanakuwa mama wa miradi. Anasimamia kukuwa mwakilishi wanawake wa kaunti ya Nairobi.

Jengo hili lina viti vya kawa ya manjano na lina watu wengi sana ambao ni wanaume na wanawake. Wanawake wanaonekana kuvalia barakoa huku wakishughulikia wateja wanaokuja kwa hili jengo kusaidiwa.

Jengo kubwa la huduma ya Kenya, linaonekana watu wengi wakisimama wakingoja kupewa msaada, wakati wengine tayari wamesaidiwa, kuna pia watu wanashirikia katika shughuli mbalimbali za huduma, ili kuhakikisha kila mtu amepata msaada, unaohitajika.

Wanaume wawili ambao mmoja amesimama na mwingine ameketi karibu na meza. Mmoja wao amevalia glavu mkononi na anashikilia mkono ya mwenzake kwa nguvu kidogo akiyafinyilia juu ya karatasi iliotandazwa mezani.

Wahudumu na wahudumiwa wengi wanaume kwa wanawake wanaonekana wameketi chini huku wote wakiwa wamevalia barakoa, wahudumu wanatumia tarakilishi kuwahudumia wateja kwa mpangilio na mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za utoaji huduma.

Wanawake wawili wanazungumza huku wameketi kwenye kiti ya rangi nyekundu. Mwanamke mmoja ameshikilia makaratasi ama mabarua huku mwingine ameketi kando yake akiangalia tarakilishi.

Ardhii hii ime pasuka kwa sababu ya ukame mkali, ikionyesha hali ngumu ya mazingira. Hata hivyo katikati ya mpasuko huo kuna maji kidogo yalio zalia ishara ya au muezakeno wa uhai kuendelea licha ya changamoto za hali ya hewa.

Wachezaji wa mpira wa mguu wamevalia mavazi ya rangi ya manjano na kijani huku wakicheza kwa bidii uwanjani, kando ya uwanja kuna kikundi kikubwa cha wanaume na wanawake wakishangilia kwa sauti na furaha, wakipeperusha mikono juu kwa hamasa kubwa.

Paspoti nyingi za rangi ya buluu, zimepangwa kwa mpangilio ndani ya boksi moja kubwa, paspoti hizi zinatumika kama nyaraka muhimu za kusafiria, na kuonyesha utaratibu mzuri wa kuhifadhi na kusimamia hati hizi muhimu, hii ni sehemu ya mchakato na huduma za usafiri na usajili.

Jengo kubwa lililo nzuri ambalo ni la NSSF services . Kuna wanawake na wanaume ambao hushughulikia wateja wao. Mteja mmoja ambaye ni mwanamke ameketi huku akiwa amevalia shati lenye rangi nyeupe.

Wachezaji hao wamefurahi huenda wamefunga bao. Wachezaji hao wamevalia mavazi yenye ina rangi ya nyekundu na nyeusi.

Mwanaume anaonesha mwanamke ambae ameketi chini jinsi ya kutumia tarakilishi, huku mwanamke mwengine amesimama kwenye ukuta mweupe akiwatazama.

Wachezaji wengine ambao wengine wamesimama huku mmoja wao ameruka, wote wamevalia mavazi yenye rangi aina aina, kuna pia wanawake na wanaume ambao wameketi chini, huku wamevalia mavazi yenye rangi ya machungwa na pia kofia yenye rangi nyeupe.

Mhukumu huyu amesimama akiwa anaonekana kuwa anaongelesha watu. Amevalia mavazi yenye rangi nyingi mno, ikiwa ni pamoja na buluu, nyeupe na manjano. Amevaa miwani na pia anafunga shanga za rangi ya manjano shingoni mwake. Nyuma yake kuna maadishi yanayosema Republic of Kenya .

Kituo cha huduma, kuna wanaume watano ambao wote wameketi chini mmoja wao anawahudumia huku wengine wakingoja kuhudumiwa, pia wote wameshikila karatasi kwenye mikono zao wakisikiliza mhudumu.

Wanaume wawili ambao mwengine amesimama na huku mwengine ameketi chini, pia mwengine amevalia miwani huku akishika ambao amesimama mikono zake. Huyu amesimama anamwangalia kile anachokifanya.

Watu ni wengi sana ambao wamevalia barakoa, kuna wanaume na kuna wanawake, pia kuna wengine wameketi chini huku wamevalia barakoa wakingoja wahudumie ambao wamesimama.

Kundi kubwa la watu ikiwemo wanawake na wanaume, inaonekana wakishangilia kwa furaha na kumpokea rais wa kenya, huku kila mmoja akijaribu kumsalimia kwa mkono. Rais anaonekana kufurahia tukio hilo akijitahidi kuwapa salamu watu mmoja baada ya mwingine kwa tabasamu.

Wakimbiaji watatu walipita kwa kasi kubwa mbele ya kikundi cha watu waliokuwa wamesimama pembeni ya barabara wakishangilia na kupiga makofi, huku wengine wakichukua picha na video kuonyesha huo ushindani wa kusisimua .

Wamama, watoto na wababa wameketi chini kwa viti nyeusi huku wakingoja kuhudumiwa. Inaonekana kuna watu wako ndani ya jengo wamesimama na wamevalia mavazi nyeupe.